Vipande vya viazi vilivyokaangwa na kupewa rangi ya dhahabu imepangwa kwenye sahani ya duara vikiwa vimechanganywa na majani ya kijani ya viungo pamoja na bakuli dogo lililojaa mchuzi mwekundu kwa kupikia kando.

Meza ya mviringo imetandikwa na vyakula mbalimbali vya baharini, na mapishi ya kuvutia. Kati yake kuna nazi iliyochongwa na kuwekwa mrija wa chuma, kwa ajili ya kunywa maji yake. Upande mmoja kuna sahani ya kamba na chipsi, ikipambwa na saladi, yenye nyanya tamu pamoja na kipande cha limau.

Mwanamke amesimama akishughulika na mnyama mkubwa ngombe ndani ya nyumba ya mifugo anashikilia bomba la maji aki mwagia ngombe ili kuondoa uchafu na kutunza vizuri ngombe hawa wamefungwa minyororo na wanakula kwa amani.

Chakula kimepangwa kwenye sahani ya rangi ya samawati. Kikiwa na wali wenye mchanganyiko wa pili pili, hoho za rangi nyekundu, ya njano, na ya kijani upande mmoja. Na upande wa pili kuna vipande vya nyama vilivyo pikwa kwa mchuzi mzito wa rangi ya kahawia.

Sahani nne za wali zimepangwa kwenye meza kila moja ikiwa na maandalizi tofauti. Moja ina wali wa kahawia uliopikwa na nyama umeambatana na ndizi ya kuchemsha pilipili ya kusaga na saladi ya nyanya na vitunguu. Sahani nyingine ina wali wa rangi ya manjano uliopambwa na mayai ya kuchemsha, mchuzi wa nyama, pilipili nyekundu na mboga mbichi.

Vyakula vya aina mbalimbali vimewekwa kwenye masanduku na vyombo vya chungwa likiwa tayari kuliwa katika hafla au sherehe. Kuna wali rangi nyekundu unaonekana kuwa na viungo kama pilau. Wali wa manjanu uliyo changanywa na kamba na vipande vya nyama mboga zilizopikwa kwa mchuzi pamoja na vyakula vilivyofungwa kwa majani moja.

Mfugaji aliyevalia mavazi ya kinga ya njano na kofia mgongoni ananyunyizia dawa kwenye ng'ombe mweusi na mweupe kwa kutumia pampu ya mgongoni yenye maandishi farm mate. Shughuli hii inaonekana kufanyika ndani ya banda la mifugo lililotengenezwa kwa mbao na paa la mabati.

Eneo lenye mimea mingi ya kijani, lina miti yenye majani mapana na vichaka viliuvyokuwa kwa wingi vikifunika sehemu kubwa ya ardhi. Njia nyembembe ya udongo inaonekana ikipita katikati ya huku uzio wa mbao ukionekana sehemu ya mbele ya upende wa kushoto.

Mtu aliyevalia koti jeupe na kofia, anamimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma, kwenda kwenye tanki ya kuchakata. Huku yakiwa yanapitia kwenye kichujio. Pembeni mtu mwingine aliyevaa sweta nyekundu, amesimama kwenye gari ndogo lililobeba vyombo vingine vya maziwa.

Watu wengi wamesimama kando ya uzio wa chuma na wavu wakitazama mambo yalioko ndani ya mto mdogo yenye maji ya ℎudhurungi, mazingira yamezungukwa na miti na vichaka zenye majani mabichi huku mwanga wa jua ukipenya kupita matawi ya kuakisiwa juu ya uso wa maji.

Kibakuli kubwa la chuma limejaa mchanyiko wa jina maziwa nafaka huku mikono mitatu vikishika vijiko vikubwa vya hikali vilivyotengenezwa kutokana na maganda ya matunda ya mikwaju. Watu hawa wanaonekana wakigawa au kuchanganya kinywaji hicho cha kienyeji.

Jiko la makaa linawaka moto huku kikaango cha chuma kikiwa na mafuta ya kukaangia, kiko tayari kupokea chakula. Kando yake kuna sahani kubwa iliyofunikwa na magazeti yenye vipande vya viazi vilivyopakwa unga wa manjano na vikunde vya kukaanga tayari kwa kuuzwa au kuliwa.

Duka la samaki limejaa aina mbalimbali za samaki safi waliopangwa kwenye meza na sanduku la mbao, kila kundi likiwa na karatasi zenye bei zilizondikwa kwa kalamu ya bluu. Sehemu ya mbele zina samaki wadogo wa rangi ya fedha huku sehemu za katikati na nyuma zikiwa na samaki wakubwa na vipande vya samaki vilivyokatwa.

Kiboko mkubwa anatembea kwenye nyasi ya kijani kando ya mto yenye maji tulivu huku miti yenye majani mengi ikitoa kivuli nyuma yake. Mwonekano wake wa mbele unaonyesha umbo imara na nguvu akiwa macho na makini kwenye mazingira yake ya asili.

Pwani yenye mchanga mweupe imezungukwa na miti mirefu ya minazi na uoto wa kijani ukiwemo mikoko na mi cactus . Nyumba ya mapaa ya makuti na vibanda vya mbao vimejengwa karibu na mstari wa fukwe ikionekana kama sehemu ya makaazi au sehemu ya kupumzika kwa watalii.

Simba mwenye umbo kubwa na rangi ya kahawia anaonekana akitembea taratibu kwenye nyasi akielekea upande wa kulia. Mwili wake ni mwembamba lakini mwenye nguvu na mkia mrefu wenye nncha yenye nywele nyingi ukininginia nyuma

Kwenye meza hii kuna chakula cha kifungua kinywa chenye mchanganyiko wa vyakula vya kiswahili na vya kihindi. Kuna chapati, bajia za viazi, pakora, mbaazi kwa tui la nazi, maandazi, kebabu, viazi karai, chai ya maziwa na vipande vya ndimu.

Kibanda kidogo cha kupumzika kilichojengwa juu ya mwinuko, kina paa la makuti na nguzo nyeupe. Kibanda hiki kimezungukwa na miti na vichaka vya kijani kibichi, ikitoa mazingira ya asili na utulivu.

Meza imejaa aina mbalimbali ya vyakula vya mitaani, vikiwemo mishikaki ya nyama na kuku, sambusa, vitumbua maandazi na mikate ya mviringo inayofanana na chapati au mkate wa kusikia. Taa za chemli zinawaka katikati ya meza zikitoa mwanga hafifu wa manjano unaoangazia vyakula hivyo usiku.

Fukwe yenye maandhari tulivu inaonyesha mchanga mpana unaoenea kuelekea ufukweni. Ukiwa umezungukwa na miti mikubwa yenye majani mengi na vichaka vya asili. Sehemu hiyo imetulia bila msongamano wa watu. Ukitoa mazingira bora ya kupumzika au kutembea kwa utulivu.

Soko la wazi lililo kando ya bahari lina meza ndefu zilizojaa aina mbali mbali za vyakula vya mitaani, kamba wa kupikwa, mishikaki ya nyama, vipande vya ndizi za kukaanga na vyakula vyengine vyakuchomwa vimepangwa juu ya magazeti na plastiki. Watu wengi wamekusanyika wengine wakichoma chakula kwenye majiko ya makaa huku wengine wakinunua.

Wanawake wameketi kandokando ya barabara wakifanya biashara ya kuuza vyakula vya kienyeji kama vile mandazi, vitumbua, mikate midogo na kashata. Bidhaa zao zimewekwa kwenye ndoo za plastiki na karatasi. Zikiwa zimeandaliwa kwa kuuzwa mojamoja kwa wapita njia.

Mandhari inaonyesha eneo la wazi lililozungukwa na miti na vichaka vingi vya kijani kibichi. Sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na nyasi na mimea ya asili huku baadhi ya maeneo yakionekana kuwa na makundi ya majani yaliokauka au kukusanywa.

Kuna sahani ya kuvutia ya chakula cha baharini iliyopambwa juu ya kitambaa chenye mandhari ya kiafrika. Katikati ya sahani kuna kamba wa baharini waliopikwa kwa ustadi. Juu ya dagaa hao kuna viazi vilivyokatwa mviringo na kukaangwa hadi kuwa na rangi ya dhahabu.

Fukwe yenye mchanga mweupe na mandhari ya kuvutia pembeni mwa bahari, imetawaliwa na mimea ya baharini, yenye maua ya zambarau. Katika upande wa kulia kuna kibanda cha kienyeji kilichojengwa kwa miti na makuti chenye maandishi ya,"Mokohi Sunset." Nyuma ya kibanda hicho kuna miti ya minazi mingi pamoja na miti mingine ya kijani kibichi.

Mazao ya ndizi mabichi yamepangwa kwa wingi eneo la wazi. Tunda hili limekusanywa katika mishada vikubwa vikionyesha kuwa ni msimu wa mavuno au biashara kubwa ya ndizi. Mazingira yanayozunguka yanaonyesha miavuli au vibanda vya wauzaji.

Mwanamke ameketi mezani ndani ya duka au mkahawa wa bidhaa asilia akinywa maji ya dafu kupitia mrija, amevaa koti la rangi ya kahawia na shati jeupe huku mkoba mweusi ukiwa pembeni yake mezani.

Wanaume kadhaa wamesimama kandokando ya barabara wakifurahia vitafunwa vya kienyeji. Mtu mmoja aliyevalia fulana nyekundu anakaanga maandazi kwenye mafuta mengi yaliyochemka, huku mwingine akichagua au kushika pakiti ya maandazi tayari kwa kununua. Meza ndogo pembeni imejaa bidhaa zilizopangwa vizuri.

Fukwe yenye mchanga mweupe imezungukwa na miti ya minazi, mitende na vichaka vya kijani kibichi. Majani ya mwani yametapakaa ardhini yakionyesha athari ya mawimbi ya upepo kutoka baharini. Nyumba zilizo na paa za makuti zinaonekana kwa mbali.

Bwawa lenye maji ya kutulia linaonekana likiwa na samaki wengi wa rangi nyeusi wanaoogelea karibu na uso wa maji. Majani ya miti na mimea kijani yanayotafakarisha juu ya uso wa maji, yakitoa mandhari ya asili ya kuvutia. Kuna sehemu ndogo ya ukuta inayoonekana kwenye maji, ikionyesha mandhari ya eneo hilo kuwa na usanifu wa kipekee.

Mashua kadhaa zimeegeshwa au kulazwa juu ya mchanga karibu na vijumba vya nyasi kwenye kijiji cha pwani. Baadhi ya mashua hizo zimepinduliwa pengine kwa ajili ya ukarabati au kuzuia mvua kuingia ndani. Nyuzi za nyavu za uvuvi zimewachwa karibu.

Hii ni sahani kubwa ya wali wa biriani iliyopambwa kwa rangi za pilau na vipande vya nyama, vilivyozamiwa kwenye mchuzi mzito wa rangi ya kahawia. Mchanganyiko huu unaonyesha ladha tajiri ya viungo vya kitamaduni, huku mboga za kijani za rangi zikiwa pembeni kama kachumbari ya moto au pilipili ya kupika.

Nyumba ndogo ya rangi nyeupe imejificha katikati ya miti mingi ya kijani ukizungukwa na mitembe na mikoko. Mbele kuna mchanga ulioenea unaofanana na ufukwe huku upande wa kushoto ukionekana na rundo wa maganda ya nazi na takataka za kawaida.

Kuna chakula kilichopangwa kwenye sahani ya chuma, kikiwa na vipande vya nyama vilivyopikwa kwenye mishikaki. Na kachumbari ya kabichi na karoti, iliyo katakatwa vyembamba. Meza ya plastiki yenye muundo wa mbao, na viti vya plastiki vipo karibu, vikionyesha mazingira ya kawaida ya mkahawa, au sehemu ya chakula cha jioni.

Mishakiki na nyama iliyochomwa imepambwa kwenye sahani ya rangi ya dhahabu ikiwa imepambwa kwa pilipili nyekundu na majani mabichi ya dania. Pembeni kuna vijiko viwili vya mchuuzi wa pilipili uliyokaangwa wenye rangi nyekundu na harufu kali ya kuvutia.

Sambusa nyingi zenye umbo la pembetatu zimepangwa juu ya kitambaa cha jikoni. Zikiwa zimekaangwa hadi kupata rangi ya dhahabu ya kuvutia na zimejaa kwa wingi kiasi cha kuonyesha ustadi wa mtu aliyezitayarisha.

Mandhari inaonyesha viungo mbalimbali ya vyungo vya chakula vilivyohifadhiwa kwenye vyombo vya plastiki. Rangi ya viungo hivi ni manjano, nyekundu, kahawia na nyeusi. Linaashiria matumizi tofauti katika ladha katika mapishi. Baadhi ya viungo vinavyo onekana pamoja ni pilipili ya unga, majani ya unga, binzari, karafuu na mbegu za jigi giligi ndani.

Majani mapana ya migomba yanaonekana yamechanua chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Mimea hiyo imejaa kijani kibichi ikionyesha afya nzuri na mazingira yenye rotuba. Miyale ya jua inaangaza juu ya majani hayo.

Ufukwe wa pwani una mchanga mweupe uliopampwa na mimea ya kijani, inayoota kwa wingi karibu na maeneo ya kivuli. Katika mandhari ya nyuma, kuna vibanda na miti ya minazi inayotoa kivuli. Huku mtu mmoja akiwa anatembea kando ya bahari. Mazingira haya yanaashiria utulivu na urembo wa asili.

Samaki wa kukaanga ametandazwa kwenye sahani kubwa ya mviringo. Pembeni mwake kukiwa na viazi vya kukaanga vilivyo pikwa vizuri pamoja na kachumbari safi ya mboga mbichi. Juu ya meza kuna chupa mbili za plastiki za rangi nyekundu.

Mwanaume aliyevalia kofia ya Kiislamu na fulana ya buluu ako kazini akimenya nazi kwenye meza ya mbao iliyojawa na maganda ya nazi. Nazi nyingi zimepangwa juu ya meza tayari kwa kuuzwa. Eneo hili ni la mtaa wa mjini lenye shughuli nyingi. Bajaji za biashara zimeegeshwa karibu. Baadhi zikiwa na maandishi kama "Mashallah" na "riziki halali huwa na kamba"

Chakula kimeandaliwa kwa ustadi mkubwa kikihusisha mchanganyiko wa chakula cha baharini, wali wa pilau uliopambwa na ndizi za kuchemsha na pilipili pamoja na sahani ya vitafunio vya kienyeji kama samosa na bajia.

Mikono miwili inashika vipande vya viazi vilivyokatwa kama maua ambapo kimoja kimebeba kijiti chenye unga wa pilipili mwekundu. Karibu kuna chombo kilichojaa pilipili hiyo na vipande vya ndimu pembeni ishara kuwa viazi hivi vinatayarishwa kwa ajili ya kuliwa vikiwa na viungo.

Watu wawili wamevalia mavazi ya kinga ya usafi. Mavazi meupe, kofia za nywele na barakoa, wakihusika katika mchakata wa kuchakata maziwa. Mmoja anamimina maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma kwenye kifaa cha kisasa cha kuchakata, kinachoonyesha joto na muda kwa kutumia skrini ya digitali.

Mwanaume mmoja ameketi mezani akitabasamu huku akionyesha ndizi ya kupikwa. Ndizi hiyo imememenywa na kutolewa ganda. Pembeni yake kuna kikapu kidogo cha ndizi mbichi na mbele yake kuna bakuli la rangi ya buluu. Ukuta wa nyuma una mapambo meupe ya mawe bandia.

Mwanaume aliyevalia glavu ndefu ya plastiki shati nyeupe na koti nyeupe la shambani, amesimama kando ya ng'ombe wa maziwa anayefungwa kwenye zizi la kisasa. Sakafu ya zizi ni ya saruji na kuna mabombe ya chuma kuzunguka ikisaidia kuweka wefu katika nafasi salama.

Sahani imejaa vyakula mbalimbali vya kiamsha kinywa, kuna vipande vya chapati laini, samosa, maandazi mawili, viazi vya kukaanga kwa mtindo wa bajia, maharagwe yaliyopigwa kwa tui la nazi, na vijiti vya nyama vilivyokaangwa.

Sahani nyeupe iliyojaa chakula imewekelewa juu ya meza ya marumaru. Chakula kilicho jaa ndani ya sahani yenye vipande vidogo vya mviringo vya rangi ya manjano na vinaonekana kuwa na viungo vya majani uenda ni kitungu saumu ama dania.

Majani ya kijani kibichi yameota na kuenea juu ya mchanga mweupe wa pwani, yakifuatana na mzabibu wa baharini. Katikati kuna nazi iliyooza, ishara kuwa huenda ilivunjika kutoka mtini na kusombwa hadi hapo. Mabaki ya mwani yamechanganyika na majani haya, yakionyesha athari ya mzunguko wa maji baharini.

Nazi mbichi zilizokatwa juu kwa ustadi zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa wingi sokoni tayari kwa kunywewa maji yake matamu ya asili. Rangi ya kijani iliyochanganyika na kahawia ya ganda inaashiria ubichi wake.

Haya ni mandhari ya mtaa wa biashara ya vyakula vya kienyeji, ambapo vyakula mbalimbali vinaandaliwa kwa kuchomwa juu ya makaa. Kwenye mawavu wa chuma uliowekwa juu ya jiko la mawe kuna mihogo iliyokatwa vipande, vinaendelea kuchomwa. Pembeni, kuna viazi vikuu vilivyoekwa moja kwa moja juu ya moto, pamoja na mahindi yaliyopata rangi ya kahawia kutokana na kuiva vizuri.

Chakula kilicho kwenye sahani kina aina mbalimbali za vyakula. Kuna chapati mbili, wali wa nazi, mboga za majani, kipande cha nyama ya mchuzi, kachumbari yenye parachichi, nyanya, kitunguu na ndimu pamoja na pilipili mbichi nyekundu iliokatwa katwa. Vyote vimepangwa vizuri kwenye sahani ya plastiki nyeupe.

Ufuo wa mchanga mweupe umejaa mabaki ya mwani yaliyosukumwa na mawimbi, kamilisho na miti ya minazi na mikoko inayokua kwa wingi karibu na eneo la mapumziko lililojengwa kwa mbao na vifaa rahisi. Mazingira yanatoa hisia tulivu na maisha ya asili karibu na bahari.

Mwanaume anayeuza ndizi, ako sokoni akiwa amezungukwa na marundo ya ndizi zilizoiva. Anaonekana kushika baadhi yake kwa mkono. Mazingira yanaonyesha eneo la biashara ya matunda huku ndizi zikiwa zimepangwa kwa wingi mezani ili kuwavutia wateja.

Hii ni mihogo iliyokaangwa hadi kuwa rangi ya dhahabu, mihogo hii imewekwa juu ya magazeti, jambo hilo ambalo nilakawaida katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki. Mihogo hii inaonekana imetayarishwa vizuri na inaweza kuliwa kama ilivyo au kwa kachumbari.

Kuna vyakula mbalimbali vilivyopangwa ndani ya sahani. Kuna wali wa biriani uliochanganywa na vipande vya nyama, viazi vya kukaangwa vilivyopakwa viungo, kachumbari safi ya nyanya, vitunguu na pilipili hoho, pamoja na michuzi miwili, mmoja wa kahawia na mwingine wa rangi chungu.

Chakula kilichowekwa mezani kinaonyesha mchanganyiko wa vitafunwa vya asili ya Afrika Mashariki, hasa maeneo ya pwani. Pembeni kuna sambusa zilizokaangwa vizuri hadi kuwa za kahawia ya dhahabu, zikiwa zimeambatana na vipande vya limau kwa ladha zaidi. Karibu nao kuna bajia zilizotengenezwa kwa unga wa dengu na kukaangwa hadi kupata rangi ya kuvutia.

Chombo kidogo cha rangi ya samawati chenye vipini kimejaa mchuzi kunde wenye nazi na majani ya igiliano. Pembeni kuna sambusa tatu zilizokaangwa hadi kuwa rangi ya dhahabu. Vitu hivi vimeekwa juu ya kikapu cha mikono kilichofunikwa kwa karatasi nyeupe.

Kuna sahani tatu za wali zilizopangwa juu ya sufuria kila moja ikiwa na vipande vya ndizi ya kupikwa, nyama iliokaangwa au kupikwa vizuri, mchuzi wenye vitunguu, nyanya na pilipili. Maandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya mkahawa au ufukweni au sehemu ya mapumziko.

Vipande vitatu vya mihogo iliyochemshwa imetandazwa juu ya kipande cha gazeti. Kila kipande kimeongezewa chumvi na pilipili ya unga juu yake ili kuongeza ladha. Mihogo hiyo inaonekana kuwa moto na imeiva vizuri.

Sahani safi ya chakula ime𝑒kwa juu ya meza ya mbao ikiwa na samaki mzima aliyechomwa au kuokwa, yamepambwa kwa nyanya, vitunguu na majani ya korianda. Kando yake kuna ugali mweupe iliokatwa katika umbo la mstatili pamoja na mboga ya majani zilizoiva kwa mchuzi laini.

Chakula kimeandaliwa na kupangwa kwenye sahani tatu tofauti. Sahani kuu ina wali wa biryani uliochanganywa na vipande vya nyama na viungo mbalimbali. Pembeni kuna bakuli lenye mchuzi wa mtindi au kachumbari ya tindi ambao huambatana vizuri na biryani. Sahani nyingine ina kachumbari iliyoandaliwa kwa vitunguu, tango na nyanya, zote zikiwa zimekatakatwa vizuri.

Sahani nyeupe imejaa vitafunio viwili tofauti. Upande wa kushoto kuna maandazi madogo ya kukaanga yenye rangi ya kahawia na viungo vya kijani. Huku upande wa kulia kuna bajia za rangi ya manjano zilizokaangwa kwenye mafuta.

Chakula kilichopangwa kwa mtindo wa kuvutia kwenye sinia la mbaokinaonyesha mseto wa vyakula vya pwani. Katikati kuna wali wa pilau uliochanganywa na njegera na umewekwa mchuzi wa dengu. Juu yake kushoto kuna vipande viwili vya pweza waliokaangwa. Kuna nyama choma iliyokatakatwa vipande vidogo.

Vyombo vya plastiki vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila moja kikiwa na kiungo tofauti cha chakula. Rangi ya viungo hivi ni za kuvutia zikiwemo za manjano, nyekundu, kahawia na kijani ambazo huashiria v𝑦ombo kama pilipili ya unga, manjano ya unga, mbegu za bizari na ajera.

Kuna sahani ya biriyani ya kuku iliyoandaliwa kwa kupendeza. Wali umetengenezwa kwa mchanganyiko wa rangi ya manjano na nyeupe ukipambwa kwa umbo la duara na kupambwa na gigiliani juu. Pembeni kuna kipande cha kuku kilichopikwa kwenye mchuzi mzito wa viungo kinachoonekana laini na chenye ladha ya kipekee.

Sahani imetayarishwa kwa mpangilio mzuri unaovutia. Kuna wale meupe uliowekwa kwa umbo la mviringo. Kipange kikubwa cha samaki wakukaranga kilichowekwa juu ya mboga na majani zilizopikwa. Kipande cha limau kwa ladha ya ziada na sosi ya rangi ya machungwa.

Sehemu ya pwani ni tulivu na yenye mchanga mweupe na uoto wa asili ya minazi na miti ya mikopo ikipendezesha mandhari ya eneo hilo. Mabanda ya makundi yamejengwa karibu na msitu, huku mtu mmoja akiwa anaelekea mbali pembezoni mwa ufukwe.

Sahani ya chakula cha kitamaduni imejaa wali wa rangi ya manjano, uliopikwa kwa viwango vya kupendeza, ukisindikizwa na mchuzi mzito wa nyama ya ng'ombe au mbuzi katikati. Pembeni kuna viazi vilivyochemshwa, saladi ya mboga mbichi, pamoja na kijisehemu cha pilipili ya kuchovya.

Mwanamke amesimama kwenye shamba la migomba, huku akishikilia mzabibu mkubwa wa ndizi mabichi. Anaonekana mwenye furaha na ufahari, akiwa amevaa nguo za kazi za shambani. Mazingira yanadhihirisha hali nzuri ya kilimo, na mimea ya migomba inaonekana imestawi vizuri katika udongo wenye rutuba.

Rangi mbalimbali za viungo na mimea kama zinaonekana zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vikapu na bakuli. Kuna mdalasini, maua yaliyokaushwa, na mimea ya kijani kibichi na kahawia, ambayo mara nyingi hutumika katika mapishi au tiba mbadala.

Mazingira ya soko ya wazi yanaonyesha bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye vikapu vya kiasilia vya mviringo. Samaki waliokaushwa wamewekwa kwa wingi na kwa mpangilio kwenye vikapu tayari kwa kuuzwa. Mtu mmoja ameketi chini ya mwavuli mkubwa wa rangi ya manjano akiwa amevaa fulana ya waridi na kuonekana kuchoka au kutafakari.

Kuna vyakula mbalimbali vilivyopangwa na kupikwa vizuri. Upande wa kushoto, kuna chipsi za kukaanga na mishikaki ya nyama ya ng'ombe iliyochomwa hadi ikawa ya kahawia iliyoiva vizuri. Upande wa kulia, kuna mishikaki mingine iliyopakwa viungo vyenye rangi nyekundu.

Kuna kundi la tembo linalotembea kwenye savanna yenye nyasi ndefu na kijani kibichi. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti ya kichaka na anga iliyofunikwa na mawingu mepesi. Tembo wa umri tofauti wanatembea kwa utulivu wao pia wakila nyasi, wengine wakifuatana kwa karibu.

Chakula cha watu wawili kimeandaliwa kwenye meza ya kijani. Kila sahani ikiwa na wali wa biriani uliopambwa kwa kipande cha kuku wa mchuzi, yai la kuchemshwa, kachumbari ya pilipili hoho, nyanya na vitunguu. Kando kuna glasi mbili za juisi.

Chakula kilichoandaliwa kinaonekana kuwa bajia. Kilichopangwa ndani ya sahani nyeupe, yenye mapambo ya maua pembeni. Vipande vya viazi vilivyochovya kwenye unga wa dengu, na kukaangwa hadi kupata rangi ya dhahabu iliyokolea, vimejaa kwenye sahani hiyo. Safu ya bajia zinaonekana kuwa na muonekano wa ukavu.

Samaki mzima wa kukaangwa ametandikwa kwenye sahani ya kijani iliyowekwa juu ya kiti cha plastiki chekundu. Akiwa amepambwa na vipande vya limau safi juu yake. Pembeni mwa sahani kuna vikombe vidogo vya mviringo vyenye viambatano mbali mbali vya kuongeza ladha kama pilipili ya kusaga, pilipili mbichi nyeusi nyekundu, mchuzi wa rangi ya njano na vitunguu maji vilivyo katwa.

Watu wawili wamesimama nyuma ya meza iliyojaa aina mbalimbali za vyakula vya mitaani. Vikiwa vimepangwa vizuri na kuvutia, kuna mishikaki, sambusa, viazi vya kukaanga, vitumbua, maandazi, mahindi ya kuchomwa, na vinywaji kama soda. Taa za chemli zimetumika kuangaza meza hii na mazingira ya karibu yanaonyesha watu wengine pia wakiwa katika sehemu hii.

Mwanamke anaonekana akipika vitafunwa vya kukaanga katika mazingira ya mtaa. Vyakula vinaonekana kuwa viduara vilivyojazwa na mchanganyiko wa mboga au viazi, na vinaekwa kwenye mafuta moto kwa kutumia kichujio cha waya. Pembeni kuna karatasi inayotumika kukosha mafuta baada ya kukaanga.

Vyakula vya vitafunwa vya kienyeji vimepangwa vizuri juu ya karatasi ya kufyonza mafuta. Kwenye upande wa juu kuna bajia zilizokaangwa, baadhi zikiiva za viazi na zingine zikiwa na mboga za majani, huku kama mchicha au kunde. Upande wa chini kuna samosa ndogo ndogo zenye umbo la pembe tatu, zikiwa zimeiva vizuri kwa rangi ya kahawia ya dhahabu.

Tunda la ndizi ambalo bado ni bichi linaonekana likiwa limezingirwa na majani makubwa ya mgomba. Rangi ya ndizi ni ya kijani kibichi ikiashiria kuwa haijakomaa. Majani ya mgomba ni mapana na yenye rangi ya kijani.

Hii ni sahani iliyojaa vyakula vya kitamaduni. Ina bajia za viazi, jalebi, vitumbua za sukari, bakora za mboga na vitafuno vya dengu vilivyokaangwa.

Wanawake wanauza samaki waliopangwa kwa mpangilio juu ya kitambaa cha buluu kilichotandikwa ardhini. Samaki wamepangwa kwa safu wakiwa tayari kwa wateja. Wauzaji wamevaa mavazi ya kawaida. Baadhi yao wakiwa na vitenge vyenye rangi mbali mbali.

Ng'ombe wamefungwa kwenye mashine maalumu ya kukamua maziwa kiautomatiki. Chupa kubwa za plastiki zimeunganishwa na mashine hizo zikikusanya maziwa safi yanayotoka kwa ng'ombe. Mazingira haya yanaonyesha shughuli ya kisasa ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa katika banda la kisasa 𝑙a mifugo.

Kobe mkubwa wa ardhini anaonekana akitembea taratibu juu ya majani yaliyokauka na udongo wa misitu yenye kivuli. Gamba lake limechimbuka kidogo likionyesha umri wake mkuu. Huku umbo lake lenye nguvu likionyesha uimara wa mnyama huyu.

Mwanaume anasimama mbele ya meza ya kuuza vyakula barabarani. Anashika nazi mbichi na visu kwa ajili ya kuwahudumia wateja. Mbele yake kuna chungu kikubwa kilichojaa vibanzi vya mihogo vilivyokaangwa. Pembeni kuna mihogo mibichi tayari kwa kuandaliwa. Watu wengine wamekaa kwenye viti vya plastiki karibu na mti mkubwa.